Mfumo wa kilimo ambapo mimea midogo, inayoonekana kama saladi au mboga nyingine za majani, inakuwa katika mabomba meupe. Mabomba haya yamepangwa katika safu ndefu, na yamepachikwa, juu ya ardhi. Kila mmea, umetoka kwenye mashimo madogo.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea ya mboga za majani inaonekana kama mchicha au kabichi inakuzwa katika mabomba ya rangi ya kijivu yaliyopangwa kwa safu. Mabomba hayo yamewekwa kwenye muundo ya mbao na kila mmea umetoka kwenye mashimo madogo.

Kitandu cha mimea ya saladi huenda iliyokuzwa kwa mfumo ambao hautumi udongo. Mimea hii ya kijani kibichi lenye majani mapana imepandwa kwenye mashimo yaliyokatwa kwenye mabomba meupe ambayo yamepangwa katika safu ndefu.

Mfumo wa bustani ndogo au kilimo cha mimea kinachotumia maji kilichowekwa ndani ya chombo kikubwa cha bluu, kinachoonekana kama bafu au beseni kubwa. Ndani ya chombo hicho cha bluu kuna maji yaliyofunikwa kabisa na mimea midogo ya kijani kibichi inayolemea juu ya maji.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mimea inayo onekana wazi ni mmea mwingine mwenye majani mabichi makubwa ya laini. Majani yake ni kijani kibichi yakiashiria afya na ukwaji mzuri. Mizizi mirefu meupe yanaonekana iki ninginia kutoka kwenye vikombe vidogo vyeusi vya kibanda.

Mwanaume mmoja anayeonekana kuwa mkulima au mtaalamu wa kilimo akichunguza mimea ndani ya chafu kubwa. Mwanaume huyo amevalia shati ya mikono mirefu yenye miraba na suruari nyeusi. Anainama kidogo akitumia mikono wake wa kulia kuchunguza na kushika matunda.

Mfumo wa kilimo bila kutumia udongo labda katika chafu au bustani ya kisasa. Picha inaangazia mizizi mirefu, myeupe na yenye afya ya mimea na mboga nyingine za majani ikining'inia kutoka kwenye mashimo ya bodi nyeupe au mfumo wa mabomba.

Mfumo wa kilimo cha mimea midogo ya majani ya kijani kibichi inaonekana kama mboga zingine za saladi. Inakua kwenye mabomba meupe ya plastiki. Mabomba haya yamepangwa kwa safu na mimea imepandwa kwenye matunda iliyokatwa juu ya mabomba.

Mfumo wa kilimo cha ndani ya nyumba. Kuna mimea saladi au mboga ya majani yenye rangi ya kijani kibichi, ikikua kwenye miundo ya mabomba meupe yaliyopangwa kwenye ngazi tatu. Majani yanaonekana kuwa mabichi na yenye afya yakistawi vizuri.

Bustani ya miche au chafu inaoonyesha mimea midogo mingi, yenye majani mapana ya kijani kibichi. Huenda ni miche ya migomba au mimea mingine ya kitropiki. Juu ya mimea kuna wavu mweusi au kitambaa cha kivuli kinacho andikwa juu ya fremu ya mbao au chuma kikiwa kimefungwa kwa kamba.

Mimea midogo, ina majani mapana, ya kijani kibichi, na baadhi yana rangi ya kahawia au zambarau. Imepandwa kwa wingi chini ya muundo, wa kivuli, uliotengenezwa kwa nguzo za mbao, ya wavu mweusi.

Ndani ya chafu, inaonyesha mimea mingi ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye safu ndefu. Dari ya chafu imetengenezwa kwa muundo wa upinde na kufunikwa kwa plastiki nyeupe au nyenzo inayofanana, ambayo inaruhusu mwanga wa jua kupita huku ikikingia mimea kutokana na hali mbaya ya hewa. Muundo wa chuma wa dari unaonekana wazi.

Shamba lenye mistari mirefu ya mimea ya brocolli , iliyopandwa kwa utaratibu. Udongo unaonekana kua mwekundu na mimea iko katikati ya hatua mbali mbali za ukuaji, baadhi ikiwa ni majani makubwa na mengine madogo. Kwa umbali kuna miti na mimea mingine ilioonekana hafifu.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyomwagwa chini, pengine kutoka kwenye gunia ambalo linaonekana kwa sehemu, upande wa kulia. Vitunguu hivyo ni vidogo na vina rangi ya zambarau unyekundu. Kwa umbali upande wa kushoto kuna sehemu ndogo ya mguu wa mtu.

Ndani ya chafu kubwa ambapo, mimea ya nyanya imepandwa kwa safu ndefu na imara. Mimea hio ina majani mengi ya kijani kibichi, na baadhi ya matunda mabichi yanaonekana yakining'inia. Muundo wa chafu, unaonekana wazi.

Shamba kubwa la mboga, ambapo mimea ya kabichi au mboga nyingine yenye majani mapana, imepandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Majani ya mimea hio yana rangi ya kijani kibichi, likionyesha kua ziko katika hali nzuri na zenye afya. Udongo wa shamba unaonekana kua wenye rotuba.

Mashamba makubwa ya chai yenye majani mabichi, yanayonyooka hadi mlima ya mbali. Kuna njia nyebamba ya udongo mwekundu inaopita katikati ya mashamba hayo ikielekea mbali kwenye upande wa kushoto wa picha. Kuna mti mkubwa wa kijani kibichi unaotoa kivuli.

Kituo cha kusindika nyanya ambapo nyanya zimepangwa na kusafishwa kwenye mikanda ya kusafirisha. Kuna makopo mengi ya kijani yaliyojaa nyanya baadhi zikiwa bado zina shina zake. Nyanya hizo zinaonekana kuwa na rangi mbalimbali kutoka kijani kibichi, njano hadi nyekundu iliyoiva.

Safu ndefu ya nyumba za kitalu zinazojengwa kwenye eneo la kilima au mteremko. Nyumba hizi za kitalu zimefunikwa kwa plastiki nyeupe au wazi, zikiwa na muundo wa chuma au mbao inayoshikilia.

Ndani ya chafu ya uyoga, ikionyesha uyoga mweupe mwingi uliopandwa kwenye udongo mweusi. Uyoga huo umeota kwa wingi kwenye tabaka la udongo, ukionyesha rangi nyeupe au umbo la kitufe, amepandwa kwa safu ndefu zinaonekana kuendelea hadi mbali sana ndani ya chafu.

Shamba kubwa la mboga za majani pengine kabichi au spinachi zilizopandwa ndani ya chafu. Mimea midogo ya kijani kibichi inatanda mbele ikiwa na afya na imechanua vizuri. Kwa umbali kuna mtu mmoja amevaa kofia kubwa ya majani.

Ndani ya banda la kuku, ikionyesha idadi kubwa ya kuku wenye manyoya ya kahawia, wakiwa wametawanyika chini. Kuna mamia ya kuku wenye manyoya ya rangi ya kahawia na nyeupe wamejikusanya pamoja chini ya banda. Baadhi yao wanakula kutoka kwenye vyombo vya kulia vilivyowekwa chini.

Muundo wa chafu unaonekana wazi ukiwa na fremu za chuma zilizopindika zinazopanda. Paa la duara likifunika na kitambaa cheupe au plastiki au uwazi kuruhusu mwanga wa jua kuingia huku ikilinda mimea.

Shamba kubwa la kahawa lenye mimea mingi ya kahawa iliyopandwa kwa safu, mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi na matunda ya kahawa baadhi yakiwa bado mabichi na mengine yakiwa yameiva. Mwanamke mmoja amevaa nguo ya rangi ya bluu na kitambaa cheupe kichwani anaonekana akitembea katikati ya mimea.

Shamba kubwa la mananasi. Safu ndefu za mimea ya mananasi zinaonekana zikinyooka kuelekea mbali. Kila mmea una majani marefu, magumu na kijani kibichi na mananasi enyewe yanakua katikati ya mmea hiyo yakiwa baado hayajakomaa kabisa na yana rangi ya kijani kahawia. Udongo wenye rangi ya kahawia unaonekana kati ya safu za mimea.

Kuku wadogo wengi wakiwa wametapakaa kwenye sakafu ya matandazo ya mbao ndani ya banda la kuku. Kuku hawa wana rangi mbalimbali, wengine weusi, wengine weupe, wengine wa mchanganyiko wa rangi. Kuna vyombo vieupe vya vinywesha maji vilivyoandikwa Chicken Drinkers .

Kundi kubwa la ng'ombe wa maziwa wa rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamesimama kwenye zizi kubwa la kisasa la ng'ombe wa maziwa. Ngombe wamepangwa kwa safu, wengi wao wakiwa wameelekeza vichwa vyao kwenye sehemu ya kulisha. Sehemu ya kulisha inaonekana kuwa na nyasi kavu au mlisho mwingine.

Shuguli ya kufungasha au kupanga parachichi kwenye kiwanda au kituo cha usindikaji. Kuna watu wawili ambao wanaonekana kuwa wafanyikazi wakiwa wamevalia sare za kijani kibichi, barakoa za buluu na kofia nyeupe.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu, ikiwa imemwangiliwa maji kwa kutumia bomba. Kuna mimea mingi ya kijani kibichi inaonekana kama pilipili hoho au mboga nyingine imepandwa kwa safu ndefu kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Mimea mingi inaonekana mikubwa na mingine midogo zaidi.

Shamba ambalo linafanyiwa umwagiliaji kwa kutumia mfumo wa kunyunyizia maji au labda pia matone. Maji yananyunyiziwa juu ya mmea na kuna ukungu wa maji unaonekana hewani. Chini kuna maeneo yaliyoloa maji, yakionyesha kuwa ardhi inamwagiliwa vizuri.

Mimea midogo iliyopandwa kwa safu katika udongo wenye rutuba. Kila safu ina mirija ya rangi nyeusi ambayo inaonekana kuwa sehemu ya umwagiliaji wa mfumo wa umwagiliaji wa matone, ikionyesha kilimo cha kisasa na chenye ufanisi.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ndefu na nadhifu, ikionyesha shughuli za kilimo. Kwa mbele, kuna mfumo wa umwagiliaji unaoonekana ukiwa na tangi kubwa la maji la rangi nyeusi upande wa kulia.

Shamba ambapo mimea mirefu yenye majani mabichi, imepandwa kwa safu ndefu. Upande wa kushoto wa picha, kuna mfereji uliochibwa ardhi, na maji yanatiririka ndani yake. Karibu na mfereji, kuna jembe refu lenye mpini na mbao likisimama wima.

Mfumo wa umwagiliaji rahisi unaotumiwa kwenye bustani ndogo au shamba dogo. Kuna ndoo nyekundu iliyoning'inia kwenye ua wa mianzi au vibanda na bomba jeusi limetoka kwenye ndoo hiyo likielekea chini na kisha kuelekea kwenye mistari miwili ya mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone au mabomba ya maji yaliyozikwa ardhini yakiwa yamechimbwa katika mfereji mrefu uliyonyooka. Pande mbili za mfereji huu kuna mashamba yenye mimea iliyokuwa ambayo inaonekana kuwa mahindi au mazao mengine yanayofanana.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye udongo wenye rangi nyekundu. Kuna mabomba makuu mawili au matatu yanayopita katikati ya mfumo na mabomba madogo meusi yenye vifaa ya kijani kibichi vya kutoa maji yanayotokezea kwenye mabomba hayo makuu na kupitia kwenye mashimo na mifereji midogo ardhini.

Shamba kubwa lenye mimea midogo, iliyopandwa kwa safu ikihudumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri ukiwa na mistari iliyoinuliwa ambapo mimea imepandwa. Katika kile mstari, kuna mmea mdogo ya kijani kibichi. Inaweza kuwa pilipili hoho au mboga nyingine.